Moto mkubwa umechoma nyumba yenye imejengwa kwa mabati. Pia kuna miti ya rangi ya machungwa. Moto huu unaashiria kuwa ni mkubwa mno.

Chupa yenye rangi nyeupe na kifuniko cha rangi ya samawati, kimeandikwa na maandishi ya rangi ya samawati. Chupa hii ina dawa ndani yenye inasaidia kukinga watu na maradhi.